Barabara aliyo furika maji kutokana na mvua kubwa. Huku gari likijaribu kupita katika ya mfuriko na kuna horonboti imejaa maji.

Hapo kuna watu wawili na mtoto mmoja. Mmoja anaketi na ni mama na mwingine anasimama anadunga mtoto sindano. Huyu anasimama daktari anavaa tishati samawati na mask .

Mhudumu wa afya akimpatia mtoto chanjo ya matone na duruni huyu mama yake akimshikilia kwa upole.

Mwanamke aliyevaa nguo ya kijani na kitambaa cha kichwa cha dharura, anaosha mikono kwa maji safi yanayotiririka kutoka kwenye bombo la kisima kisha.

Daktari wa meno akimtibu mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kusafisha au kutibu meno na anavaa glovsi buluu.

Barabara iliyojaa maji kutokana na mafuriko na kuna magari inapita hapo njia na kuna watu wengi wanapita kando ya barabara.

Hapa kuna wanawake wawili, moja ameketi chini na huyo mwingine amesimama mbele yake juu ya kiti na huyu anamhudumia huyo mwingine wa kiti hapo mbele zake na anaonyesha vitu kama always na hizo kitu.

Mgonjwa aliyejeruhiwa kichwani akiwa amelala kitandani hospitalini akipokea matibabu.

Kikundi cha watu waliovaa glovu na barakoa wakijianda kwa shuguli ya usafi ya mazingira katika eneo la jamii.

Kifurushi cha dawa aina ya Anaelgelsic drug ambazo hutumika kupunguza au kuondoa maumivu mwilini, kikiwa na chupa na boksi lenye maandishi na muundo wa kisiasa.

Watu wengi wamefurahia sana kwa ajili wamepata maji, na kuna watu wanakuwa wanafungua maji, mmoja amevaa suti nyeusi na mwingine anavaa suti nyeusi na mwingine anavaa suti nyeupe na huyu mwingine ni mzungu.

Hii ni, ni dawa ya kichwa, na huku juu imeandikwa '' Siha headache solution ''. Dawa hii inatibu na kumaliza kabisa matatizo ya kuumwa na kichwa. Ninaona hii ni dawa ya kichwa.

Hapo kijijini na kuna watu wengi wanasimama hapo na watoto. Na hao watu wanashota maji kwa hapo mfeji. Na kuna hapo mfeji mmoja imetengenezwa kwa hibula. Na kuna mwanamke mmoja anapita hapo.

Huko kijijini kuna mapanzi mengi na huyu ni panzi ni mdudu anayepatikana kwenye mazingira ya majani, mashambani au kwenye maeneo ya kijani, na huyu anakaa anakuja mara moja kwa hicho kijijini.

Mfanyikazi wa usafi akiosha nje ya choo cha umma, huku ukuta ukiwa na michoro ya na maandishi yanayohusiana usafi wa mikono na matumizi ya maji safi.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa koti jeupe la maabara na glovu akifanya kazi ndani ya maabara. Anaonekana akipima au kuchunguza vyombo vya mviringo vyenye vimetumika na au viturubisho maalum.

Daktari amevalia koti cheupe na vifaa vya tiba akizungumza na mgoonjwa kwa lengo la kutoa ushauri wa kiafya.

Madaktari watatu wakiwa wamevaa mavazi ya upasuaji wakimfanyia mgonjwa upasuaji katika chumba cha upasuaji hospitalini.

Kituo cha umaa kilichojengwa kwa mawe na paa la rangi ya manjano na kijani ikiwa katika ya mazingira yenye miti na manjani.

Hii dawa inaitwa Yellow Fever Vaccine na kuna chupa yake wingi imewekwa hapo mbele juu ya meza. Na kuna sindano hapo imewekwa na maski .

Mtaalumu wa afya ya meno labda daktari wa meno au mhudumu wa meno akiwa anasafisha au kuandaa tiba katika chumba cha daktari wa meno.

Chupa ya kirutubisho cha vitamin D3 kutoka kampuni ya Natural Bounty chenye dozi ya elfu kumi IU kwa ajili ya matibabu ya muda mfupi ya upungufu wa vitamin D .

Mtu aliyevalia mavazi ya kujikinga pamoja na barakoa ya gesi, akifanya kazi ya kupuliza dawa ya kuua wadudu ndani ya kijiko.